Huu ni mfumo wa kilimo cha hidroponics ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Mimea imepandwa katika vyombo vidogo na imewekwa kwenye mabomba ya PVC. Mfumo huu unaonekana kuwa wa nyumbani na unaweza kuwa njia nzuri ya kukuza mimea katika nafasi ndogo.

Chupa ndogo ya kioo yenye lebo ya Poxvax inaonekana. Ina kofia ya dhahabu na inaonekana kuwa na chanjo ndani yake. Maelekezo ya matumizi yameandikwa kwenye label . Mazingira ya nyuma ni rahisi na yasiyo na mwelekeo.

Hizi ni letusi inayokuzwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha hydroponics . Mimea hiyo imewekwa ndani ya vikombe vya wavu vilivyowekwa kwenye mabomba na maji yenye virutubisho yanapita ndani ya mabomba hayo ili kulisha mimea.

Hili ni shamba la kisasa la majani ya saladi, linalolimwa kwa njia ya hydroponics . Mimea imepandwa katika mirija meupe na maji yanayobeba virutubisho muhimu, yanapita ndani ya mirija hiyo. Hii ni njia ya kilimo ambayo haitumii udongo na inafaa kwa maeneo yenye nafasi ndogo.

Hii ni njia ya kisasa ya kilimo ambayo inaitwa hydroponic farming . Njia hii ya kilimo haitumii udongo hivyo haigharimu nafasi kubwa na inaweza kutumika pahali popote. Njia hii inatumia mabomba ambayo yanapitisha maji. Inaweza kukuza mimea kwa urahisi.

Hili ni shamba kubwa la kuku wa nyama, wengi wakiwa ndani ya banda la kuku. Kuku hao wanaonekana wakiwa wamejaa sakafuni, na kuna vifaa vya kulishia na kunyweshea maji vinavyoonekana katika shamba hili.

Hili ni kundi la watu. Wanaonekana kua wafanyikazi, wakiwa wamevalia sare za kazi na kufanya shughuli za usindikaji na ufungaji wa chakula, labda karanga ua bidhaa nyingine zinazofanana. Wanafanya kazi kwa bidii, kwenye meza zilizopangwa kwa ajili ya shughuli hizo.

Hili ni kitalu au bustani ya mimea labda ya ndizi iliyo chini ya muundo wa kivuli unaofanana na shafu au wavu. Mimea hiyo midogo yenye majani mapana na kijani kibichi imepangwa kwa safu na inaonekana kukuzwa kwa uangalifu. Nyuma ya mimea majengo yanaonekana kwa mbali na anga lina mawingu meupe.

Hili ni chafu ambalo linatumika kwa kilimo hasaa kwa ajiri ya kulinda mazao kama mboga na matunda dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu. Chafu hii inaonekana kuwa imejengwa kutumia muundo wa chuma cha mabati na kufunikwa kwa filamu ya plastiki ambayo inaweza kuwa na sifa za kuzuia UV ,na kuuzia ukongo.

Hawa ni kundi kubwa la vifaranga, wakiwa wamechanganyika rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika mazingira ya ufugaji wa kuku, pengine ndani ya banda la kuku. Kuna idadi kubwa ya vifaranga wadogo, baadhi yao wakiwa weupe na wengine weusi, wakitembea kwenye sakafu iliyofunikwa na matandiko, labda mbao au majani makavu, ambayo ni kwaida katika ufugaji wa kuku.

Hili ni mazingira ya ufugaji ambayo yanaonyesha kundi kubwa la kuku weupe katika banda la kufugia. Kuku hawa wanaonekana kuwa aina ya broiler ambao hufugwa kwa ajili ya nyama. Banda lina mfumo wa kulisha na kunywesha maji na kuku wamejaa kwa wingi.

Hili ni shamba la kabeji zilizopandwa kwa mistari. Kabeji zinaonekana zikiwa na majani mabichi na vichwa vikubwa. Mandhari ya nyuma ina milima na miti, na anga inaonekana kuwa na mawingu. Hii inaonyesha kilimo cha kabeji kwa wingi.

Hili ni shamba la kilimo cha matunda au mboga ndani ya chafu. Mimea imepangwa katika safu na chafu imeundwa kwa njia ya kutoa ulinzi dhidi ya hali mbaya ya hewa. Chafu husaidia kuongeza mazao na kuboresha mimea kwa kulinda mimea kutoka kwa wadudu magonjwa na hali mbaya ya hewa.

Hawa ni kundi la ng’ombe wa maziwa, wengi wao wakiwa na rangi ya nyeusi na nyeupe. Ng’ombe hawa walionekana wakiwa kwenye banda, wakifurahia chakula chao. Hii ni mandhari ya kawaida katika mashamba ya maziwa. Ambapo ng’ombe hutunzwa kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa. Ng’ombe wa maziwa kama vile Freshan, hutoa maziwa mengi kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Hili ni shamba la mahindi. Naweza kuona mahindi hii bado ni changa, kumaanisha, haijapandwa kwa muda mrefu. Katika shamba hili pia tunaweza kuona miti. Miti hizi zinatumika kupunguza nguvu za upepo ilizisiharibu mimea hizi. Upanzi wa mahindi unafanyika sana katika nchi ya Kenya.

Hili ni shamba la nyanya, na hizi ziko katika hatua tofauti za kukomaa. Uku baadhi zikiwa bado za kijani, na nyingine zikiwa nyekundu na tayari kuvunwa. Shamba hili linaonekana kuwa na udongo mwekundu, na mimea mingi imepandwa kwa safu. Nyanya hizi ni ndogo na tamu, na zinaweza kutumika katika saladi, michuzi, au kama vitafunio.

Huu ni mfumo wa kilimo wa Hydroponic ambacho huendeshwa ndani ya chafu. Katika mfumo huu mimea hukuzwa bila udongo na badala yake mizizi yake hupokea virutubisho kupitia maji yaliyochanganywa na madini muhimu. Mfumo huu unatumia maji kidogo na unadhibitiwa kwa mazingira na ivyo kuruhusu uzalishaji wa mazao mwaka nzima.

Katika shamba hili la mboga za majani labda kabichi au lentils zinazokuzwa ndani ya green house mkulima anaonekana akifanya kazi shambani kwa upanzi wa mboga hizi. Mboga hizi zinapesa katika soko kwa sasa nchini kenya.

Hili ni bustani ndogo iliyopandwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba na matone yanayotoa maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea midogo ikiwemo kabichi inaonekana ikiwa katika safu zilizopangika kwenye udongo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa shambani ukitumia mabomba meupe. Mfumo huu unatumika kusambaza maji kwa mazao yaliopandwa shambani ambayo yanawanekana yakiwa katika mistari iliopangwa vizuri. Mabomba haya ya umwagiliaji husaidia kuhakikisha maji yanafika kwenye mimea kwa uraisi na kusaidia ukuwaji wa mazao.

Hili ni shamba lililolimwa likiwa na mitaro iliyonyooka na mistari ya mabomba ya umwagiliaji iliyopangwa vizuri. Kuna miti na mimea mingine nyuma ya shamba na anga linaonekana wazi. Inaonekana kama shamba lililopangwa kwa ajili ya kilimo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba jeusi linaonekana likipita karibu na mmea mdogo na tone la maji linaanguka kutoka kwenye bomba hilo likionyesha jinsi maji yanavyotolewa moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Inaonyesha ardhi kavu kiasi na mmea mdogo unaoonekana kustawi.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa kati ukiendesha maji kwenye shamba la mazao. Mfumo huu unatumia bomba refu lililowekwa kwenye magurudumu ambalo huzunguka katikati ya shamba likinyunyiza maji sawasawa kwenye mimea. Tunaona maji yakinyunyizwa kwenye mimea midogo labda mahindi au pamba chini ya jua kali.

Huu ni mmea wa tango unaokuzwa ardhini huku ukinyinyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba madogo kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kumwagilia mimea shambani. Mfumo huu ambapo maji hupelekwa moja moja kwenye mizizi ya mimea kwa njia ya matone kupitia mabomba madogo na vipenyo, husaidia kupunguza upotevu wa maji unaosababishwa na uvukizi au mtiririko wa maji usiohitajika kwani maji hutolewa moja moja mahali yanapohitajika.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Shamba lenyewe limelimwa vizuri na mistari ya mimea labda mazao kama nyanya, tikiti maji au mahindi. Pia kuna mrija mweupe mrefu unaopita katikati ya mistari ya mimea ambao ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Haya ni mimea midogo ambayo yamepandwa inayofanana na lettuce katika bustani ndogo au shamba la nyumbani. Pia inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au bomba la maji karibu na mimea. Bomba au mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kupitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea jambo linaloashiria kilimo chenye ufanisi wa maji.

Hili ni shamba lililotayarishwa kwa kilimo, lenye mistari ya matuta yaliyochimbwa na mabomba ya umwagiliaji yaliotandazwa kando ya matuta haya. Mambomba hayo yanaonekana kuunganishwa na bomba kubwa la samawati chini, likionesha mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa tayari kwa ajili ya kupanda mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba madogo au tepi zenye matundu kuelekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hivyo kupunguza upotevu wa maji, na kuongeza ufanisi wa umwagiliaji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mifereji ambapo, maji huendeshwa kwenye mifereji iliyochongwa ardhini, ili kumwagilia mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji unafaa kwa mazao yanayopandwa katika safu, kama vile mahindi na mboga.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa matone, mfumo huu hutumia mabomba yenye matundu madogo, ambayo hutoa maji, moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea. Hii ni njia bora ya kumwangilia mimea kwa sababu upunguza upotevu wa maji, na inahakikisha, kuwa mimea inapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa shamba ambapo bomba refu la maji lenye matundu madogo limewekwa kando ya safu za mimea. Maji yanatoka kwenye matundu hayo na kuwezesha kumwagilia mimea. Mfumo huu huonekana kuwa bora kwa kumwagilia mimea kwa usawa.

Mmea huu unaonekana kuwa lettuce ya romaine , ambayo ni aina ya lettuce , inayojulikana kwa majani yake marefu na yenye umbo la kijiko. Mboga hio inamwagiliwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambayo ni njia bora ya kumwagilia mimea kwa kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji wa shamba. Mipira ya maji inaonekana ikiweka maji kwenye mitaro iliyochimbwa, ikitoa maji moja kwa moja kwenye mimea. Hii huonyesha njia ya kawaida ya umwangiliaji katika kilimo ambapo maji hupelekwa kwa mimea kupitia mabomba au mifereji.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao unatumia mabomba yanayoweka maji, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na hivo kupunguza upetevu wa maji. Shamba hili linaweza kuwa na mboga kama vile kabichi au biti ,ambao zinaweza kuonekana katika hatua za awali, za ukuaji. Mfumo huu wa umwagiliaji ni muhimu kwa kilimo endelevu hasaa katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Huu ni mfumo wa unyunyizaji maji wa kutumia mabomba yenye mashimo. Mabomba haya yananyunyiza maji kwa mizizi ya mimea hizi. Hii njia ya unyunyizaji maji hutumika katika sehemu ambazo zina ukame au upungufu wa maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba la viazi. Mfumo huu unatumia mabomba madogo na matonezi madogo kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea; Kuhakikisha matumizi bora ya maji na ukuaji mzuri wa viazi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Mfumo huu hutumia bomba ndogo kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hio kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Mimea inayoonekana hapa ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa na afya, ikionyesha kuwa mfumo wa umwagiliaji unafanya kazi nzuri.

Hili ni shamba lililoandaliwa na matuta ya udongo yaliotengenezwa kwa kilimo labda cha mboga ama mazao mengine. Kuna mfumo wa mabomba ya umwagiliaji unaoonekana na pia nguzo za chuma zinazounga mkono muundo huo wa chafu. Shamba hili linaonekana kuwa tayari kwa kupandwa.

Hili ni shamba la nyanya, linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea ya nyanya inaonekana likiwa katika safu na mabomba ya umwagiliaji wa matone yakiwa yamewekwa karibu na kila safu. Mfumo huu wa umwagiliaji husaidia kutoa maji kwa usawa kwa mimea na hivyo kuboresha mavuno.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu hutumia mabomba na dripu kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hivyo, inapunguza upotevu wa maji kwa ufufukizi na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Mfumo huu ni bora kwa kilimo kwa sababu huokoa maji na kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa mazao.